Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na vitu vingi vinavyotumiwa katika usomaji, wanafunzi waliovalia sare zenye kupendeza wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali, huku wanafanya mitihani yao inayoweza kuwasaidia kupanda darasa au kumaliza elimu yao.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, wasichana wawili wakiwa wanafundishwa vitu mbalimbali na mwalimu wao aliyesimama, huku wakionyesha kufurahia na tabasamu lililojaa bashasha juu ya yale wanayofundishwa.

Vijana watatu, wa kike wawili na wa kiume mmoja, wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali kupitia kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza, ili waweze kuyatumia mambo hayo katika elimu yao ya kawaida wanayofundishwa na mwalimu wao.

Vijana watatu wakiume mmoja na wakike wawili, wakiwa wanafundishana mambo mbalimbali ya namna ya kutumia kompyuta, ili kuweza kujirahisishia kazi katika mambo mbalimbali wanayoweza kuyafanya kazini.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na madarasa mengi, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wameketi huku wakijisomea mambo mbalimbali, ili yaweze kuwasaida juu ya kile wanachofundishwa kila siku na walimu wao.

Katika muendelezo wa utoaji wa ellimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa huku wakijisomea mambo mbalimbali ili yaweze kuwasaidia kufaulu mitihani yao.

Wasichana wawili na mwanaume mmoja akiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye vitu vingi. Huku mwalimu wao akiwa anawafundisha mambo mbalimbali kupitia makaratasi yaliyopo juu ya meza ili waweze kuelewa kiufasaha.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wamesimama ndani ya chumba kikubwa huku wakimsikiliza mwalimu wao, anaewapa elimu juu ya mambo tofauti tofauti wanaoweza kuyatumia katika maisha yao ya kila siku.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, mwanamke mmoja akiwa anaandika maneno mbalimbali ya kiswahili ubaoni, huku mwalimu wake akiwa amemsimamia na kumfundisha kwa umakini juu ya kusoma na kuandika maneno hayo.

Katika muendelezo wa utolewaji wa elimu isiyo rasmi ya watu wazima. Vijana wawili wameketi ndani ya chumba kizuri. Huku wakijifunza mambo mbalimbali kutoka kwenye kitabu. Juu ya meza kukiwa na kitabu na kompyuta mpakato inayowasaidia katika ujifunzaji wao.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na alimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga mzuri, huku mwalimu wao akiwa mbele akiwapa maelekezo juu ya vitu mbalimbali anavyo wafundisha .

Ndani ya chumba kikubwa watu wengi wenye rika tofauti tofauti wakiwa wameketi huku wakisikiliza kwa makini na kwa utulivu juu ya mambo mbalimbali wanayofundishwa na mwalimu wao aliyesimama mbele yao na kuweza kuwapa elimu hiyo ili waweze kuielewa vizuri

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu wakiwa ndani ya chumba cha darasa. Huku wanasoma na kuhamisha mambo mbalimbali kutoka kwenye kitabu na kuweka kwenye madaftari yao.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima. Vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakijifunza mambo mbalimbali.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi katika eneo la wazi pembeni ya shamba la mahindi, wakijifunza mambo mbalimbali wanayopewa na mwalimu wao huku wakiwa wamevalia barakoa ili kujikinga na maambukizi ya magonjwa.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya jengo kubwa huku wakijifunza mambo mbalimbali juu ya ushonaji ili waweze kuyatumia katika mazingira yao wanayoishi.

Vijana watatu wa kike wawili na wa kiume, mmoja wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wameketi kuizunguka meza, wakijisomea juu ya mambo mbalimbali waliyoweza kufundishwa na mwalimu wao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti na baadhi yao wakiwa wamevalia kofia huku wanamsikiliza mwalimu wao kwa umakini na utulivu ili waweze kuelewa kile wanachofundishwa.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na komputa nyingi, kinacho tumiwa katika ujifunzaji wa kutumia vifaa hivyo vya kompyuta ili kuweza kuwa rahisishia watu kazi. Walimu wao wakiwa wanawafundisha kwa vitendo ili waweze kuelewa.

Vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa wakifanya mitihani inayowawezesha kupanda darasa au kumaliza elimu yao, ili waweze kuitumikia jamii zao ipasavyo.

Watu mbalimbali walioko ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga mkubwa. Huku mwalimu wao akiwa anawafundisha kupitia kitabu alichokishika mkononi, ili waweze kuelewa kiufasaha juu ya mambo mbalimbali.

Eneo maalumu linalotumiwa katika ujifunzaji wa ufundi seremala, huku watu mbalimbali wakiwa katika eneo hilo wakijifunza mambo hayo, na mwalimu wao akisoma vitu mbalimbali kwenye kitabu, ili ajue namna ya kuwafundisha wanafunzi wake.

Wasichana wawili wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa chenye kupendeza. Wanafundishana juu ya mambo mbalimbali kupitia kitabu, ili waweze kutumia ilemu mbio katika mazingira yao ya kila siku wanayoishi.

Vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti waliovalia sare, wakiwa katika eneo la wazi huku wakijifunza mambo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao aliyeko mbele ili yaweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, vijana watatu wakiwa wameketi kuizunguka meza, huku wakijadiliana mambo mbalimbali ya kielimu na juu ya meza hiyo kukiwa na chupa tatu za maji.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba kikubwa kilicho na viti vingi na meza kubwakubwa. Huku wakimsikiliza mwalimu wao aliye mbele anayewapa elimu juu mambo mbalimbali, wanayoweza kuyatumia katika maisha yao.

Binti mmoja aliyevalia vizuri na kusuka nywele ndefu. Akiwa ndani ya chumba kikubwa cha maktaba anachagua kitabu anachokitaka ili akakitumia katika ujifunzaji wake na masomo mbalimbali.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa huku wakijisomea na kusikiliza kwa umakini juu ya kile wanachofundishwa na mwalimu wao.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijani mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa; huku wanajifunza vitu mbalimbali kupitia kishikwambi alichokishika kijana mmoja.

Katika utowaji waelimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wameketi ndani ya darasa kubwa, huku wanajifunza namna ya kuchora maumbo mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba cha darasa chenye viti vingi. Huku wanasikiliza kwa makini maelezo na mafunzo wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao na wengine wakionekana kupiga makofi ni ishara ya kuelewa kile wanachofundishwa.

Katika eneo la wazi lililo na viti vingi vyenye rangi tofautitofauti, watu waliovalia sare wakiwa wameketi huku wanasikiliza kwa makini juu ya elimu wanayopatiwa juu ya mwalimu wao aliyepo mbele.

Katika eneo kubwa la wazi lililofunikwa juu watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti, wakiwa wanafanya mitihani ili kiweza kuwasaidia walimu hao wagundue uwezo wa wanafunzi hao.

Wasichana watatu waliovalia vizuri na kusuka nywele za kupendeza, wakiwa wanasoma vitu mbalimbali kutoka kwenye makaratasi yaliyopo juu ya meza, ili vitu hivyo viweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku wanayoishi.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa huku wakifanya mitihani yao ambayo inaweza kumsaidia mwalimu wao kugundua namna gani ya kuwasaidia watu hao ili waweze kuelewa vizuri.

Wasichana wanne walioshika makaratasi yenye ramani ya afrika huku wakiwa wanafurahia juu ya elimu wanayoipata. Hii inaonyesha umuhimu wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima.

Vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa; chenye mandhari yenye kuvutia, wanajifunza vitu mbalimbali huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato wanazozitumia katika ujifunzaji wao.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa kilicho na ubao mweupe, ulioandikwa kwa wino mwekundu na mweusi, huku wakimsikiliza mwalimu wao anayewapa elimu juu ya mambo mbalimbali.

Vijana wanne wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa huku wakijifunza mambo mbalimbali kutoka kwenye vitabu vilivyopo juu ya meza zao. Ili mambo hayo yaweze kuwasaidia katika mazingira yao ya kila siku wanayoishi.

Vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakijifunza mambo mbalimbali kukoka kwenye komputa mpakato iliyopo juu ya meza, ili yaweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku na kuweza kufaulu mitihani yao.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye madawati ya kutosha, wakifanya mitihani yao ili iweze kumsaidia mwalimu wao kutambua kuwa watu hao wanamuelewa.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, wasichana wawili na mvulana mmoja wakiwa wameketi huku wakitazama vitu mbalimbali vilivyoko kwenye kompyuta mpakato, ili waweze kujifunza juu ya vitu hivyo.

Wasichana wawili wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumika katika ujifunzaji, wakisoma vitu mbalimbali kutoka kwenye vitabu vilivyopo juu ya meza ili waweze kuelewa juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaida katika maisha yao.

Wanawake mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye madawati mengi, wakisikiliza kwa makini juu ya kile wanachofundishwa na mwalimu wao, ili waweze kukitumia katika mazingira yao ya kila siku wanayoishi.

Vijana watatu wakiume mmoja na wakike wawili, wakiwa wameketi kuizunguza meza katika mandhari nzuri yenye kuvutia. Huku juu ya meza hiyo kukiwa na vitabu mbalimbali na makaratasi, yanaowasaidia kujisomea mambo mbalimbali.

Vijana wanne wa kike walioshika ramani za Afrika wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye kupendeza, wanachojifunza mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaida katika maisha yao ya kila siku.

Vijana wawili wa kike wakiwa wanafundishana mambo mbalimbali kutoka kwenye kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza, huku wakitabasamu juu ya yale wanayoyaelewa kutoka kwenye kompyuta mpakato hiyo.

Vijana mbalimbali waliovalia sare zenye kupendeza wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumiwa kwa ajili ya kufanyia majaribio mbalimbali ya kisayansi, huku wakifanya majaribio hayo ili elimu hiyo iweze kuwasaidia katika mazingira yao ya kila siku.

Mtu mmoja aliyeshikilia vifaa vya aina tofauti tofauti; vinavyomthibitisha kuwa ametengeneza vifaa hivyo ili kumuonyesha mwalimu wake, aweze kuona juu ya kile alichomfundisha mwanafunzi huyo.

Ndani ya chumba kikubwa chenye viti vya rangi nyeupe, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi huku wanamsikiliza kwa umakini mwalimu wao aliyeko mbele, ambaye anaandika vitu mbalimbali kwenye daftari lililopo juu ya meza.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na madawati mengi, wanawake wakiwa wameketi huku wanasikiliza kwa umakini kile wanachofundishwa na mwalimu wao. Ili waweze kukitumia katika mazingira yao ya kila siku wanayoishi.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima vijana mbalimbali wakiwa wameketi kumzunguka mwalimu wao, anayewapa elimu na mafunzo juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Chumba cha darasa kilicho na ubao mweupe ulioandikwa maandishi ya rangi ya bluu huku watu mbalimbali wakiwa wameketi wakisikiliza kwa makini juu ya kile mwalimu wao anachowafundisha, ili waweze kukitumia katika mazingira mbalimbali.

Watu mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na mwanga wenye kupendeza, huku wameketi wakichora michoro mbalimbali inayoweza kuwasaidia juu ya kile wanachofundishwa kilasiku darasani mwao.

Mwanafunzi Mmoja akiwa mbele ubaoni, anaandika mambo mbalimbali huku mwalimu wake akiwa anamsimamia ili aweze kufanya kazi hiyo kwa usahihi juu ya kile alichomfundisha.

Watu mbalimbali walioko ndani ya darasa kubwa lililo na mwanga kutosha na ubao wa rangi nyeupe ulioandika maandishi ya rangi bluu. Huku wakisikiliza kwa umakini juu ya kile wanafundishwa na mwalimu wao.

Wanafunzi watano (wa kike mmoja na wa kiume wanne) wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao mweupe mbele, ulioandikwa kwa wino wa rangi ya bluu huku wakijisomea mambo mbalimbali.

Wasichana sita wakiwa na mwanaume mmoja anayewafundisha juu ya mambo mbalimbali, wanayoweza kuyatumia katika maisha yao ya kila siku, ili waweze kuepukana na umaskini na kuweza kujipatia kipato.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao mweupe ulioandikwa kwa wino wa rangi nyekundu na rangi nyeusi, vijana mbalimbali wakiwa wameketi huku wanamsikiliza mwalimu wao. Anayewapa mafunzo mbalimbali yatakaowasaidia kwenye maisha yao.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na madawati mengi, huku watu mbalimbali wakiwa wameketi wanajisomea na kuandika kwenye madaftari yao. Ili elimu hiyo iweze kuwasaidia katika mazingira mbalimbali wanayoishi.

Vijana wanne wakiwa katika eneo la wazi, huku wanatengeneza kompyuta mpakato, ili kuweza kuchukua elimu hiyo ambayo itawasaidia katika mazingira yao ya kila siku, na kuweza kujipatia kipato.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wanasikiliza kwa utulivu juu ya kile wanachofundishwa na mwalimu wao, ili waweze kukitumia katika mazingira yao ya kila siku wanayoishi.

Katika eneo kubwa lenye meza na viti vingi watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wanajisomea wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato zilizoko juu ya meza wakifanya mambo tofautitofauti juu ya elimu yao wanayojifunza.

Katika muendelezo wa utoaji elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, kijana mmoja akiwa anapokea elimu na maarifa kutoka kwa malimu wake ili iweze kumsaidia katika maisha yake ya kila siku anayoishi.

Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa. Wameketi kuizunguka meza kubwa iliyo na makaratasi na vitabu vingi. Huku wakijisomea kutoka kwenye makaratasi hayo yaliyoko mezani.

Mwanamke mmoja aliyevalia vizuri akiwa ameketi katika eneo la wazi, huku anasoma kitabu kilichopo juu ya meza na kuweza kuelewa juu ya mambo mbalimbali na nyuma yake kukiwa na pikipiki inayotumiwa kwa ajili ya usafiri.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha watu mbalimbali, wenye rika tofauti tofauti na baadhi wao wakiwa wamevalia kofia wanasikiliza kwa makini na utulivu juu ya elimu wanayopewa na mwalimu wao ili iweze kuwasaidia kwenye maisha yao.

Mtu mmoja akiwa ndani ya chumba kikubwa cha maktaba kilicho na vitabu vingi, amekaa kwenye kiti akijisomea vitu mbali mbali kutoka kwenye kitabu; hii inaonyesha uwepo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye madawati mengi na ubao wa rangi nyeupe ulioandikwa maandishi ya rangi ya bluu. Watu wengi wakiwa wameketi huku wanajisomea mambo mbalimbali waliyoweza kufundishwa na mwalimu wao.

Vijana wawili wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye ubao mweupe, huku wakiwa wamebandika karatasi kubwa kwenye ubao huo na kuandika vitu mbalimbali kwa wimo wa nukuu, mweusi pamoja na mwekundu ili waweze kujisomea.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao mweupe mbele ulioandikwa kwa maandishi ya rangi ya bluu, wanafunzi wengi wakiwa wameketi huku wanamsikiliza mwalimu wao kwa makini ili waweze kuelewa juu ya kile anachofundisha.

Vijana wanne wakiwa ndani ya chumba kikubwa. Huku wakijifundisha mambo mbalimbali kupitia picha zilizochorwa kwenye karatasi na kubandikwa ukutani. Ili waweze kuelewa mambo mbalimbali wanayoweza kuyatumia katika jamii zao.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, wanaume watatu na msichana mmoja aliyesimama, wakiwa wanajifunza vitu mbalimbali kutoka kwenye kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza. Ili vitu hivyo viweze kuwasaidia kwenye maisha yao kila siku.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti waliovalia sare wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumiwa katika majaribio mbalimbali ya kisayansi, huku wakifanya majaribio hayo ya umeme ili elimu hiyo waweze kutumia katika mazingira yao wanayoishi kila siku.

Chumba kikubwa kilicho na mwanga wa kutosha, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wameketi wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mwalimu wao, huku baadhi yao wanaonekana wakipiga makofi ikiwa ni ishara kuwa wanaelewa kile wanachofundishwa.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakisikiliza kwa umakini na utulivu juu ya wanachoelekezwa na mafunzo mbalimbali wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama mbele.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakiwa wameketi kumsikiliza kwa makini mwalimu wao na mmoja akiwa amenyoosha mkono juu, ili kuonyesha ishara ya kuuliza swali au kutaka kujibu swali.

Nje ya nyumba kubwa yenye kupendeza, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wameketi wakimzunguka mtu anayewapa elimu ili waweze kuelewa na kuitumia elimu hiyo katika mazingira wanayoishi kwenye jamii zao.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wanajisomea mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti waliovalia vizuri mavazi yenye heshima, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wamekaa wakijifunza mambo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao anayewafundisha kutoka kwenye karatasi zilizopo juu ya meza.

Wasichana wanne wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumiwa katika ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani, wakijifunza fani hiyo ili waweze kutumia kwenye maisha yao ya kila siku na kuweza kujipatia kipato kwa ajili ya familia zao.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na madawati mengi watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wameketi, huku wakijisomea ili wapate kuelewa yale wanayofundishwa na mwalimu wao na kuweza kuyaweka kichwani.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wanafanya mitihani yao, ambayo itamsaidia mwalimu wao kugundua namna gani ya kuwasaidia watu hao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye madawati mengi vijana wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi, huku wanamsikiliza mwalimu wao kwa makini, ili waweze kupata kile anachowafundisha na kuweza kutumia katika mazingira yao ya kila siku.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakisikiliza kwa umakini na kwa utulivu juu ya kile wanachofundishwa na mwalimu wao, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa.

Msichana mmoja akiwa anatoa elimu kwa wanawake wenye watoto walioketi, wakimsikiliza kwa makini juu ya vitu mbalimbali anavyowafundisha, ili waweze kuwalea watoto wao katika mazingira sahihi na salama.

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumiwa katika ujifunzaji wa kutumia kompyuta, watu mbalimbali wenye lika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba hicho, wakijifunza namna mbalimbali ya kutumia computer ili waweze kujirahisishia kazi zao.

Vijana mbalimbali waliovalia majoho pamoja na kofia, wakiwa wanapiga picha ya pamoja ikiwa ni ishara ya kuwa wamemaliza masomo yao, na sasa wako tayari kuweza kuingia mtaani ili kuitumikia jamii yao.

Katika eneo la wazi lililofunikwa juu, vijana wanne waliovalia vizuri wakiwa wanatengeneza kompyuta mpakato, ili elimu hiyo iweze kuwasaidia katika mazingira yao ya kila siku.

Ndani ya chumba kikubwa maalumu kwa ajili ya ujifunzaji wa kutumia kompyuta, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya hicho, huku wakijifunza namna ya mbalimbali ya kutumia vifaa hivyo ili ziweze kuwasaidia kuwarahisishia kazi.

Vijana wawili wakiwa wamesimama kuizunguka meza, huku mzee mmoja ambaye ni mwalimu wao akiwa anaandika mambo mbalimbali kwenye karatasi zilizopo juu ya meza hiyo, ili mambo hayo yaweze kuwasaidia katika ujifunzaji wao.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi katika eneo kubwa, huku wakisikiliza kwa umakini na utulivu juu ya elimu mbalimbali wanayopewa na walimu wao.

Ndani ya chumba kikubwa kilicho na kompyuta nyingi na mwanga wa kutosha, wanawake watatu wakifundishwa namna tofautitofauti ya kutumia kompyuta ili ziweze kuwasaidia kuwarahisishia kazi watakapokuwa majumbani mwao.

Vijana wenye rika tofautitofauti wakiwa wamesimama. Huku wanafundishwa kwa vitendo na mwalimu wao, aliopo mbele na wakifuatisha mambo hayo, ili waweze kuyaelewa vizuri na kuweza kuyatumia katika maisha yao ya kila siku.

Vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya jengo kubwa huku wakijifunza mambo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao aliyepo mbele, ili yaweze kuwasaida katika maisha yao ya kila siku wanayoishi.

Katika eneo kubwa la wazi lenye miti mingi, watu wengi wakiwa wameketi huku wanasikiliza kwa makini, juu ya ujumbe na mafunzo wanayopewa kutoka kwa kiongozi wao ili waweze kuyatumia katika mazingira yao ya kila siku.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana wanne wakiwa ndani ya chumba cha darasa wakifanya mitihani yao ili iweze kuwasaidia walimu wao kuweza kujua uwezo wa wanafunzi hao.

Watu wengi wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wenye kupendeza, huku wakisoma kupitia karatasi zilizopo juu ya meza ili kuwawezesha kuelewa juu ya mambo mbalimbali wanayoweza kuyasoma.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, wameketi katika madawati kwa makini wakimsikiliza mwalimu wao juu ya mafunzo anayowapatia ili waweze kuyatumia mafunzo hayo katika maisha yao ya kila siku.

Vijana wanne waliovalia vizuri wakiwa katika sehemu maalumu huku wanajifunza namna mbalimbali ya kutengeneza kompyuta mpakato, ili elimu hiyo iweze kuwasaidia katika jamii zao.

Watu mbalimbali waliovalia vizuri wakiwa ndani ya chumba kikubwa huku wamekaa kuzunguka meza walijadili juu ya mambo mbalimbali, hii inaonyesha uwepo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wanafanya mitihani yao ili iweze kumsaidia mwalimu wao kuweza kujua uwezo wa wanafunzi wake na kujua namna ya kuwasaidia wanafunzi hao.

Vijana wanne wakiwa wamesimama huku wanajifunza namna mbalimbali ya kutengeneza kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza, ili waweze kuitumia elimu hiyo watakapokuwa mtaani na kuweza kuifaidisha jamii yao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mandhari ya kuvutia na madawati mengi, watu wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi, huku wakisikiliza kwa umakini juu ya elimu wanayopewa ili waweze kuitumia katika maisha yao ya kila siku.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wakiwa wameshikilia vyeti vyao, vinavyoonyesha kuwa ni wahitimu wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, ambayo inaweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku wanayoishi.

Wanawake wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao mweusi ulioandikwa maandishi mengi. Huku wakielekezana mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia kwenye maisha yao ya kila siku, ili waweze kujipatia kipato.

Watu wawili wakiwa wanajifunza namna mbalimbali ya kuchora pamoja na kupamba, ili fani hiyo iweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku na kuweza kujipatia kipato kwa ajili ya familia zao.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wakiwa wameketi kwenye mkeka. Huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao anaowafundisha vitu mbalimbali vinavyoweza kuwasaidia kwenye maisha yao ya kila siku.

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumiwa katika ujifunzaji, vijana watatu wakike wawili wa kiume mmoja, wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali kupitia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Binti mmoja aliye valia vizuri na kusuka nywele ndefu, akiwa anafurahia huku ameshika kompyuta mpakato, iliyo na mambo mbalimbali anayo yasoma, ili yaweze kumsaidia katika maisha yake.

Mwanafunzi mmoja akipokea cheti, kinachomthibitisha kuwa ni miongoni mwa watu waliohitimu elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, inayoweza kumsaidia katika mazingira yake ya kila siku anayoishi.

Ndani ya chumba maalumu kinachotumiwa katika ujifunzaji wa kutumia kompyuta, vijana watatu wa kike mmoja na wa kiume wawili wakiwa wanajifunza namna mbalimbali ya kutumia kifaa hicho ili kiweze kuwarahisishia kazi.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, kijana mmoja akiwa anafundishwa mambo mbalimbali na mwalimu wake kutoka kwenye kitabu kilichopo juu ya meza, ili aweze kuyatumia mambo hayo katika maisha yake ya kila siku.

Katika utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume, wakiwa ndani ya chumba chenye mandhari ya kuvutia wakijifunza mambo mbalimbali yanayoweza kuka kuwasaidia katika maisha yao.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, huku wameketi walimsikiliza mwalimu wao kwa makini anayewapa mafunzo, ili waweze kuyatumia mafunzo hayo katika maisha yao ya kila siku.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana wawili wakiwa wanafundishana mambo mbalimbali kutoka kwenye kitabu kilichopo juu ya meza ili waweze kuyatumia mambo hayo katika maisha yao ya kila siku.

Mwalimu aliyesimama mbele ya meza akiwa anamuelekeza mwanafunzi wake namna mbalimbali ya kusoma maneno ya kiswahili, ili aweze kutumia elimu hiyo katika mazingira yake ya kila siku anayoishi.

Ndani ya chumba kikubwa kilicho na mwanga mzuri watu wakiwa wameketi huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyeko mbele, anayewapa elimu juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Katika eneo kubwa lenye mwanga wa kutosha, vijana mbalimbali wakiwa wameketi huku wanasikiliza kwa umakini na kwa utulivu juu ya elimu wanayopewa na walimu wao ili iweze kuwasaida kwenye maisha yao ya kila siku.

Ndani ya chumba maalumu kinachotumiwa katika ujifunzaji, vijana mbalimbali wakiwa wameketi huku mwalimu wao akiwa anamwelekeza msichana mmoja juu ya mambo mbalimbali anayoweza kuyafanya ili aweze kufaulu elimu hiyo.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, huku wakijifunza mambo mbalimbali kupitia mwalimu wao ili yaweze kuwasaida katika maisha yao ya kila siku.

Vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa kinachotumiwa katika majaribio ya kisayansi, huku wakifanya majaribio ya umeme ili elimu hiyo iweze kuwasaidia katika mazingira yao ya kila siku wanaoishi kwenye jamii zao.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wameketi kuizunguka meza iliyo na makaratasi mengi yaliyoandikwa maandishi tofautitofauti, huku wakisoma maandishi hayo ili yaweze kuwasaida katika mambo mbalimbali.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumiwa katika kufundishia namna ya kutumia kompyuta, huku mwalimu wao akiwa anawasimamia.

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumiwa katika ujifunzaji wa mambo mbalimbali. Vijana tofauti tofauti wakiwa wameketi huku wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, na kijana mmoja akiwa amesimama kuuliza swali au kujibu swali.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wanasikiliza kwa umakini na kwa utulivu juu ya elimu wanayopewa na walimu wao walioko mbele.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali walioko ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye viti vingi, wakiwa wamevalia kikabila, huku wawili wakiwa wameshika ubao zilizoandikwa irabu za kiswahili.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana watatu wa kike mmoja na wa kiume wawili wakiwa wanajifunza namna mbalimbali za kutumia kompyuta, huku mwanamke huyo akiwa amekaa na wawili hao wa kiume wakiwa wamesimama ili kujifunza mambo hayo.

Vijana wanne wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao mweupe ulioandikwa maandishi mbalimbali, huku wakijifunza mambo hayo ili yaweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku na kuweza kujipatia kipato.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga mzuri, huku wakijifunza mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku ili waweze kuyatumia kwenye jamii zao wanazoishi.

Mandhari nzuri yenye kuvutia iliyo na miti mirefu na majani madogo madogo, watu wawili wakiwa wanajifunza vitu mbalimbali kutoka katika kitabu walichokishika ili viweze kuwasaidia katika mazingira yao ya kila siku.

Katika mazingira mazuri yenye kupendeza wasichana wawili na kijana mmoja wakiwa wamekaa na kuzunguka meza, iliyo na vitabu vingi wanavyovitumia katika masomo yao ili yaweze kuwasaida katika masomo yao ya kila siku.

Wasichana wawili waliovalia vizuri, wakiwa ndani ya chumba kikubwa, huku wanafundishana mambo mbalimbali kupitia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, ili waweze kuitumia elimu hiyo katika mazingira tofautitofauti.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa wanachokitumia katika mafunzo yao, huku wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato juu ya meza ili ziwasaidie katika ujifunzaji.

Eneo la wazi lililo na miti mirefu na majani madogomadogo, watu wengi wenye rika tofauti tofauti wakiwa wamekaa kumzunguka mtu anayewapa elimu, juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maendeleo kwenye jamii zao.

Mwanamke mmoja aliyevalia kimaasai, akiwa amesimama ubaoni huku anajifunza namna ya kuandika maneno mbalimbali, ili yaweze kumsaidia kujua namna ya kusoma na kuandika maneno ya kiswahili.

Vijana mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa. Huku wakijifunza namna ya kuchora michoro mbalimbali, inayoweza kuwasaidia juu ya kile wanachosomea, ili waweze kuelewa vizuri.

Watu wengi wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono; hii ni ishara ya kuomba kuuliza swali au kujibu swali kutokana na alichokielewa juu ya elimu hiyo.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mandhari yenye kuvutia watu wengi wenye rika tofautitofauti wakiwa wanasikiliza huku wanaandika mambo mbalimbali kwenye makaratasi, na kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato juu ya meza mbele yake.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wakiwa kwenye eneo maalumu linalotumiwa katika ufundishaji wa ufundi seremala huku mwalimu wao akiwa anapitia daftari ili ajue jinsi gani ya kuwafundisha wanafunzi hao.

Wasichana wawili na mvulana mmoja wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, wa kijifunza mambo mbalimbali kupitia kompyuta mpakato, iliyoko juu ya meza ili kuweza kuyaelewa na kuyatumia mambo hayo katika mazingira yao ya kila siku.

Wasichana wawili waliovalia nguo zenye kupendeza, wakiwa wameketi huku wanajifunza mambo mbalimbali kupitia vitabu vilivyopo juu ya meza, ili mambo hayo yaweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku na kuweza kujipatia kipato.

Wanawake mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa, huku wakisikiliza kwa makini maelezo na mafunzo mbalimbali, wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama mbele ili waweze kuishi vizuri katika jamii yao.

Msichana mmoja aliyevalia vizuri na kusuka nywele ndefu, akiwa ndani ya chumba cha maktaba, anachagua kitabu kinachoweza kumfaa katika masomo yake ya kila siku ili aweze kufaulu masomo hayo.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima watu wa rika mbalimbali wakiwa ndani ya chumba maalumu chenye kupendeza wakijifunza mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Ndani ya chumba chenye mwanga mkubwa, watu wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu huku wakisikiliza mambo mbalimbali wanaofundishwa ili waweze kutumia mambo yao katika mazangira yao ya kila siku wanayoishi.

Msichana mmoja aliyevalia vizuri na kusuka nywele ndefu akiwa amesimama, huku anafurahia juu ya elimu anayoipata, ameshika kompyuta mpakato iliyo na mambo mbalimbali anayojifunza.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi katika eneo la nje wakimsikiliza mwalimu wao juu ya elimu anayowapatia ili waweze kuitumia katika maisha yao ya kila siku.

Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa kinachotumiwa katika ujifunzaji, huku wakisikiliza kwa umakini na utulivu; juu ya elimu wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao aliyeko mbele.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na mandhari yenye kuvutia, huku wakisikiliza kwa umakini mambo mbalimbali wanayofundishwa na mwalimu wao na wakiangalia kwenye vitabu ili kuthibitisha kile wanachofundishwa.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha na mandhari yenye kuvutia, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wamekaa kuizunguka meza, huku wakijisomea juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia kwenye maisha yao.

Wanawake mbalimbali waliovalia vizuri wakiwa wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, kilicho na madawati mengi huku wakisikiliza kwa umakini kwa utulivu juu ya elimu wanayopewa na mwalimu wao ili waweze kuitumia katika mazangira yao ya kila siku.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana watatu wa kike mmoja na wa kiume wawili wakiwa wanajifunza namna ya mbalimbali za kutumia kompyuta ili elimu hiyo iweze kuwarahisishia kazi.

Vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku mwalimu wao akiwa anawafundisha mambo mbalimbali kutoka kwenye karatasi iliyoko juu ya meza, ili waweze kuelewa vitu hivyo na kuweza kuvitumia katika mazingira yao kila siku.

Wanafunzi wenye rika tofautitofauti; wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na madawati mengi, huku wametulia wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mwalimu wao, ili waweze kukitumia katika mazingira yao ya kila siku.

Wanawake watatu waliovaa vizuri wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumiwa katika ujifunzaji wa kutumia kompyuta, huku mwalimu wao wa kike akiwa anawafundisha namna mbalimbali wanazoweza kuzitumia ili kuelewa juu ya somo hilo.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wakiwa wameshika vyeti vinavyowathibitisha kuwa ni miongoni mwa watu, waliomaliza elimu isiyo rasmi na elimu kwa wayu wazima, inayowawezesha kuweza kuishi vizuri katika jamii zao.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wameketi, huku wakisikiliza kwa makini mambo mbalimbali wanayofundishwa kutoka kwa mwalimu wao aliyepo mbele ya chumba hicho.

Katika eneo la wazi mwanamke mmoja aleyevalia vizuri akiwa ameketi huku anasoma kitabu chake kwa umakini na nyuma yake kukiwa na pikipiki inayotumika kwa ajili ya usafiri na usafirishaji.

Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti ambao baadhi yao wamevalia kofia kichwani wakijifunza mambo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao aliyeko mbele, ili waweze kuyatumia mambo hayo katika maisha yao ya kila siku huko majumbani.

Vijana watano wakiwa wamesimama kuizunguka meza iliyo na makaratasi nyeupe, huku mmojawapo akiwa anaandika vitu mbalimbali kwenye karatasi hizo, ili ziweze kuwaasaidia katika usomaji wao.

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumiwa katika ujifunzaji, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi kwenye viti huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa makini, juu ya kile anachowafundisha ili kiweze kuwasaidia katika maisha yao.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa. Huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa makini, na wengi wao wakiwa wamevalia barakoa ili kujikinga na maambukizi ya magonjwa.

Wanawake wanne na mwanaume mmoja wakiwa wameshika vyeti ndani ya darasa kubwa, vinavyoonyesha kuwa ni miongoni mwa watu waliomaliza elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, inayoweza kuwasaidia katika jamii zao.

Wasichana watatu waliovalia vizuri wakiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumiwa katika ujifunzaji wa kutumia kompyuta, huku mwalimu wao wa kike akiwa anawasaidia kwa vitendo ili waweze kuelewa vizuri.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mgongoni, akiwa anasoma maneno mbalimbali yaliyobandikwa kwenye ubao mweusi, huku yakiwa yameandikwa kwenye karatasi kubwa za rangi nyeupe kwa wino wa rangi ya bluu.

Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kikiwa na madawati mengi huku baadhi yao wamevaa kofia, wanamsikiliza mwalimu wao kwa umakini na utulivu ili kuweza kupata kile anachowafundisha.

Msichana mmoja aliyevalia vizuri akiwa anasoma mambo mbalimbali kutoka kwenye daftari lake, aliloshika mkononi ili wenzake waweze kuelewa juu ya mambo tofauti tofauti, wanayoyasoma ndani ya darasa hilo.

Vijana mbalimbali waliovalia sare, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, ili kujifunza mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaida katika maisha yao ya kila siku, na kuweza kujipatia kipato.

Mazingira ya asili yaliyo na miti mirefu huku watu wengi wakiwa wamekaa wakimzunguka mzungumzaji anayewapa mafunzo juu ya mambo mbalimbali wanayoweza kuyafanya ili waishi vizuri katika jamii zao.

Wasichana wawili na mvulana mmoja wakiwa wameketi ndani ya chumba maalumu kinachotumika katika kujifunzia, huku wakiangalia mambo mbalimbali kwenye kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ili waweze kuelewa vizuri.

Ndani ya chumba chenye kuvutia chenye mandhari nzuri na mwanga mkubwa, watu wengi wenye rika tofautitofauti wameketi wakifanya mitihani yao. Ili iweze kuwasaidia kupanda darasa au kumaliza elimu yao.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wameketi pembezoni mwa shamba kubwa la mahindi huku wakisikiliza na kufuatilia kwa makini maelekezo wanayopewa na mwalimu wao, na wengi wao wakiwa wamevalia barakoa ili kujikinga na maambukizi ya magonjwa.

Vijana wa kike wawili na wakiume mmoja wakiwa ndani ya chumba kikubwa kinachotumiwa katika kujifunzia, huku wakiangalia mambo mbalimbali kwenye kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza. Ili waweze kuelewa juu ya mambo hayo wanayojifunza.

Mwanamke mmoja aliyevalia kimasai, akiwa anafurahi huku amesimama mbele ya ubao akiandika herufi mbalimbali za kiswahili na kujifunza namna ya kuzisoma, ili aweze kuishi vizuri katika jamii.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi kuizunguka meza iliyo na vitu mbalimbali, kama vile kompyuta mpakato na makaratasi wanayotumia kuandika.

Watu wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wakijisomea kwa kuandika mambo mbalimbali kwenye madaftari yao kutoka kwenye kitabu, ili waweze kuelewa yale waliofundishwa na mwalimu wao pale walipokuwa darasani.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa wamekaa kumzunguka mwalimu wao anayewafundisha juu ya mambo mbalimbali, yanayo weza kuwasaidia kuishi vizuri katika jamii zao.

Wanaume wawili na wanawake wawili wakiwa wanafundishwa mambo mbalimbali ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku mwalimu wao akiwa anaandika mambo hayo kwenye karatasi kubwa zilizopo juu ya meza ili aweze kuwasaidia kwenye maisha yao.

Watu waalika tofauti tofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, kinachotumiwa katika ufundishaji wa kompyuta, huku mwalimu wao amesimama anawaelekeza mambo mbalimbali ya kufanya juu ya elimu hiyo.

Chumba kikubwa kilicho na mwanga wenye kupendeza, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa wameketi kuzunguka meza iliyo vitabu na makaratasi mengi. Hii inaonyesha umuhimu wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao mweupe, ulioandikwa maneno mbalimbali kwa wino wa rangi nyekundu na nyeusi. Huku wakimsikiliza mwalimu wao.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa huku wakijifunza mambo mbalimbali, kupitia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, ili mambo hayo yaweze kuwasaidia katika mazingira tofautitofauti.

Katika muendelezo wa utoaji elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi katika eneo kuubwa la wazi ili kumsikiliza mwalimu wao kwa umakini na utulivu.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wameketi huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini na utulivu, juu ya mambo mbalimbali wanayofundishwa.

Watu watatu (wa kiume wawili na wa kike mmoja) wakiwa wameketi kuizunguka meza, huku wanaangalia kifaa na kujifunza mambo mbalimbali ili waweze kuyatumia mambo hayo katika jamii wanayoishi.

Vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na madawati mengi, wakijifunza kwa makini na kuandika kwenye madaftari yao juu ya yale wanayofundishwa na mwalimu wao, ili waweze kuyatumia katika maisha yao ya kila siku.

Ndani ya shamba kubwa la mbogamboga, zilizomea vizuri na kustawi kwa rangi ya kijani kibichi, vijana watano wakiwa wanapokea maelekezo kutoka kwa mwalimu wao juu ya namna mbalimbali ya kulima mbogamboga ili zistawi vizuri.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi katika eneo maalumu wanalolitumia kwenye kujisomea na kufanya mambo mbalimbali, huku wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato zinazowasaidia kwenye masomo yao.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye madawati mengi, mwanamke mmoja aliyeshika cheti kinachomthibitisha kuwa ni miongoni mwa watu waliohitimu elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, ambayo itamsaidia katika maisha yake ya kila siku.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa wameketi kuizunguka meza; iliyo na vitabu mbalimbali pamoja na makaratasi yaliyoandikwa maneno tofautitofauti, huku wakijifunza namna mbalimbali ya kusoma maneno hayo.

Vijana wa kiume wanne na wa kike mmoja wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao mweupe mbele, ulioandikwa maandishi mbalimbali ili waweze kujifunza mambo hayo yatakayowasaidia katika jamii zao wanazoishi.

Watu wengi wenye rika tofauti tofauti waliovalia sare wakiwa katika eneo la wazi, huku wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mwalimu wao, kupitia ubao mdogo ulioko mbele ili waweze kuelewa vizuri.

Wasichana watatu waliovalia vizuri wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku mwalimu wao aliyeko mbele akiwafundisha mambo mbalimbali juu ya kusoma maneno yaliyoandikwa kwenye ubao ili waweze kuyatumia kwenye mazingira yao ya kila siku.

Ndani ya jumba kubwa lililo na mwanga wa kutosha, watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi, huku wanasikiliza kwa umakini na utulivu juu ya elimu wanayopewa ndani ya jumba hilo, ili iweze kuwasaidia katika mazingira yao ya kila siku.

Wasichana watatu wakiwa kwenye eneo maalum linalotumiwa katika ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani, huku wakijifunza fani hiyo ili iweze kuwasaidia kwenye maisha yao ya kila siku na kuweza kujipatia kipato.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya darasa kubwa, huku wakisikiliza kwa umakini na utulivu juu, ya kile wanachofundishwa na mwalimu wao, ili waweze kutumia katika mazingira tofautitofauti kwenye jamii zao.

Wasichana wawili waliovalia vizuri wakiwa ndani ya chumba kikubwa kinachotumika katika kujifunzia, wakisoma mambo mbalimbali kutoka kwenye vitabu vilivyopo juu ya meza, ili mambo hayo yaweze kuwasaida katika mazingira yao ya kila siku.

Watu wengi wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na makabati ya vitabu nyuma yake. Huku wakisikiliza kwa makini na kutulivu mafunzo na maelekezo, wanayopewa na mwalimu wao aliyesimama mbele.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao mweusi. Wakimsikiliza kwa makini mwalimu wao akiwepo mbele, anayewafundisha juu ya vitu mbalimbali.

Ndani ya chumba kikubwa chenye kupendeza, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wanapeana elimu juu ya mambo mbalimbali, huku wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato juu ya meza wanazozitumia katika kujifunzia mambo hayo.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi kuzunguka meza iliyo na vitabu mbalimbali viinavyowasaidia kujisomea. Ili waweze kuelewa wanachofundishwa kila siku na mwalimu wao.

Vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakijifunza mambo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao na juu ya meza kukiwa na vitabu mbalimbali wanavyovitumia kujifunzia ili waweze kuelewa vizuri.

Chumba maalumu chenye kompyuta za kutosha wasichana watatu wakiwa wanajifunza namna mbalimbali ya kutumia kompyuta, huku mwalimu wao wa kike akiwa anawasaidia kwa kuwapa maelekezo juu ya kufanya hivyo.

Vijana mbalimbali waliovalia vizuri wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha huku wanamsikiliza mwalimu wao kwa umakini na utulivu juu ya mambo mbalimbali yanayowaelekeza yanayoweza kuwasaidia kwenye maisha yao ya kila siku.

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumiwa katika ujifunzaji wa mambo mbalimbali. Vijana wenye rika tofautitofauti wakiwa wameketi huku wanasikiliza kwa makini. Juu ya elimu wanayopatiwa kutoka kwa mwalimu wao ili iweze kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti, wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha, huku wanasikiliza kwa umakini na utulivu juu ya mambo mbalimbali wanayofundishwa na mwalimu wao, ndani ya darasa hilo.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti waliovalia sare za rangi nyekundu, wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa makini juu ya kile anachowaelekeza.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa watu wengi wameketi huku wakisikiliza kwa umakini na utulivu, kile wanachoambiwa na mwalimu wao, ili waweze kukitumia katika mazingira yao ya kila siku wanayoishi.

Ndani ya chumba kilubwa cha darasa, vijana mbalimbali wa rika tofauti tofauti wakiwa wameketi huku wanamsikiliza mwalimu wao aliye mbele, baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa ili kujikinga na maambukizi ya magonjwa.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa, huku wanaelekezwa mambo mbalimbali kutoka kwa walimu wao ili yaweze kuwasaida kwenye maisha yao ya kila siku.

Vijana mbalimbali waliopo ndani ya shamba kubwa la mbogamboga wakipokea elimu kutoka kwa mwalimu wao, juu ya mambo mbalimbali wanayoweza kuyafanya ili mboga zao ziweze kukua na kustawi vizuri.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana mbalimbali wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa huku wakisikiliza kwa umakini na kwa utulivu juu ya mambo mbalimbali wanayofundishwa na mwalimu wao.

Mwanamke mmoja akiwa ndani ya chumba cha darasa, huku ameshika cheti kinachomthibitisha kuwa amemaliza mafunzo ya elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, inayoweza kumsaidia katika mambo mbalimbali kwenye jamii yake.

Vijana wanne wakiwa wanafundishana mambo mbalimbali kutoka kwenye picha zilizochorwa kwenye karatasi, iliyobandikwa ukutani ili mambo hayo yaweze kuwasaidia kwenye maisha yao ya kila siku na kuweza kujipatia kipato.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu ya watu wazima, watu wenye lika tofautitofauti wakiwa kwenye chumba cha darasa kilicho na ubao mweupe mbele, ulioandikwa kwa maandishi ya rangi ya bluu, huku mwalimu wao akiwa anawafundisha vitu mbalimbali.

Watu wawili wakiwa wanajifunza namna ya kuchora na kupamba, huku wakitegemea elimu hiyo iweze kuwasaidia katika mazingira yao ya kilasiku ili kujipatia kipato kwa ajili ya familia zao.

Katika mazingira mazuri yenye kupendeza, vijana watatu; wa kike wawili na wa kiume mmoja, wakiwa wameketi kuizunguka meza iliyo na vitabu vingi huku wakijisomea mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia kufaulu mitihani yao.

Ndani ya chumba kikubwa kizuri chenye kupendeza, vijana mbalimbali wenyerika tofauti tofauti wakiwa wameketi kuizunguka meza kubwa, iliyo na makaratasi mengi ambayo wanasoma kupitia makaratasi hayo ili waweze kupata elimu nzuri juu ya kile wanachofundishwa.

Katika mwendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, vijana wawili wakiwa wamesimama huku wanatazama vitu mbalimbali vinavyo andikwa na mzee mmoja katika karatasi kubwa iliyo wekwa juu ya meza.

Ndani ya chumba kikubwa chenye kupendeza kilicho na mwanga mzuri, vijana mbalimbali wakiwa wanajifunza vitu tofautitofauti kupitia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, ili waweze kuelewa vizuri mambo hayo.

Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wameketi pembezoni mwa shamba kubwa la mahindi, huku wakiwa wamevalia barakoa ili kuweza kujikinga na magonjwa, wakisikiliza kwa makini maelekezo ya mafunzo yanayopewa na mwalimu wao aliyesimama.

Watu wawili wakiwa wanajifunza namna mbalimbali ya kuchora na upambaji, huku wakiwa wamepiga magoti na kupamba juu ya karatasi fulani hii inaonyesha umuhimu wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Vijana watatu waliovalia vizuri wakiwa ndani ya chumba maalumu, kinachotumiwa katika ujifunzaji wa kutumia kompyuta, wakijifunza elimu hiyo ili iweze kuwasaidia kuwarahisishia kazi katika maisha yao ya kila siku.

Vijana wanne wakiwa wanajifunza namna mbalimbali ya kutengeneza kompyuta mpakato, ili elimu hiyo waweze kwenda kuitumia watakapokuwa mtaani, hii inaonyesha umuhimu wa utoaji elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa chenye kompyuta za kutosha, huku wakijifunza mambo mbalimbali juu ya kutumia kompyuta hizo ili ziweze kuwarahisishia kazi wanazozifanya kila siku.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa huku wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na mwalimu wao, na wengi wao wakiwa na kompyuta mpakato juu ya meza zinazowasaidia katika ujifunzaji wao.

Wanawake watatu waliovaa vizuri na kusuka nywele zenye kupendeza, wakiwa wanajisomea mambo mbalimbali kutoka kwenye makaratasi yaliyopo juu ya meza, ili yaweze kuwasaidia kwenye maisha yao ya kila siku na kuweza kujipatia kipato.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima; watu mbalimbali wakiwa wameketi huku wakiangalia mambo mbalimbali kwenye kishikwambi kilichoshikwa na kijana mmoja, ili kuweza kujifunza kwa umakini yale wanayofundishwa na walimu wao.

Katika utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, wasichana watatu wakiwa ndani ya chumba kikubwa kinachotumiwa kujifunzia kwa kutumia kompyuta, huku mwalimu wao akiwafundisha kwa vitendo juu ya kutumia kompyuta hizo.

Chumba kikubwa kinachotumiwa katika ufundishaji, watu mbalimbali wakiwa wanasikiliza kwa umakini na kwa utulivu juu ya kile wanachofundishwa na mwalimu wao, ili waweze kukitumia katika mazingira yao ya kila siku wanayoishi.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa, watu wengi wakiwa wameketi, huku wakisikiliza kwa makini na kwa utulivu juu ya kile kinachosomwa na mwanafunzi mwenzao aliyesimama ili waweze kuelewa kile ambacho mwalimu wao anawafundisha.

Mwanamke mmoja aliyevalia joho na kofia nyeusi akiwa anapokea cheti chake kinachomthibitisha kuwa ni mhitimu wa mafunzo ya elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima inayoweza kumsaidia katika maisha yake ya kila siku

Ndani ya chumba kikubwa kinachotumiwa katika ujifunzaji ambacho nyuma yake kuna makabati ya vitabu vingi, wanafunzi wengi wakiwa ndani ya chumba hicho wakijifunza mambo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama mbele.

Vijana waliovalia vizuri wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao mweupe, ulioandikwa kwa wino wa rangi nyekundu na rangi nyeusi. Huku wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini juu ya elimu anayowapa.

Msichana mmoja aliyevalia vizuri akiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye kupendeza, anajisomea juu ya mambo mbalimbali aliyoweza kufundishwa hii inaonyesha umuhimu wa utoalewaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isio rasmi na elimu kwa watu wazima, wanawake wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilicho na ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki nyeupe huku wakielekezana mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika jamii zao.

Katika mwendelezo utoaji elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima. Watu mbalimbali wenye rika tofauti tofauti wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa, ili kusikiliza kwa umakini juu ya kile wanachofundishwa na mwalimu wao.

Wanafunzi wenye rika tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye madawati mengi, wakifanya mtihani wao unaomuwezesha mwalimu kuweza kugundua kuwa uwezo wa wanafunzi wake umepanda au umeshuka.

Wasichana wanne waliopo ndani ya chumba kikubwa cha darasa wameshika ramani za Afrika ili kuonyesha kuwa wanafurahia na kupenda kile wanachokisoma. Hii inaonyesha umuhimu wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima.

Vijana mbalimbali wenye rika tofauti wakiwa wameketi, huku wakimzunguka mwalimu wao anayewafundisha juu ya mambo mbalimbali yanayoweza kuwasaidia kwenye maisha yao ya kila siku ili waweze kujipatia kipato.

Eneo maalumu linalotumiwa katika ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani. Mabinti watatu wakiwa wanajifunza fani hiyo ili iweze kuwasaidia katika mazingira yao ya kila siku na kuweza kujipatia kipato.

Watu mbalimbali wenye rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi ndani ya chumba kikubwa cha darasa, huku wakifanya mitihani yao kwa makini na utulivu ili iweze kumsaidia mwalimu wao kugundua uelewa wa wanafunzi hao.

Mtu mmoja akiwa ameshika vifaa mbalimbali, vinavyomuonyesha kuwa ameagizwa na mwalimu wake kufanya hivyo, ili aweze kuja kuonyesha vifaa hivyo kutokana na kile alichofundishwa akiwa darasani.

Chumba kikubwa cha darasa kinachopendeza, huku makaratasi mbalimbali yakiwa yamebandikwa kwenye kuta za chumba hicho, na watu baadhi wakiwa wamekaa wakisikiliza kwa makini elimu wanayopewa na mwalimu wao.

Katika muendelezo wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima; vijana mbalimbali wakiwa wamesimama kuizunguka meza iliyo na makaratasi mengi, huku wakiwa wanaandika kwenye makaratasi hayo ili waweze kuelewa vizuri kile wanachofundishwa.

Wasichana wanne walioshika makaratasi yaliyochorwa ramani ya Afrika, huku wakiwa wanafurahia. Hii inaonyesha umuhimu wa utoaji wa elimu isiyo rasmi na elimu kwa watu wazima, inavyosaidia jamii mbalimbali.

Ndani ya chumba kikubwa kilicho na viti vingi na mandhari ya kuvutia, vijana watatu wakiwa wamekaa kuizunguka meza iliyo na makaratasi mengi pamoja na chupa za maji, zinazowawezesha vijana hao kunywa maji na kuweza kusoma kwa bidii.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na madawati mengi na mbele yake kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulioandikwa maandishi ya bluu, ili kuwasaidia wanafunzi walioko ndani ya chumba hicho kuweza kujifunza vizuri na kwa umakini.